Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku mmoja kati yao akiwa akisimama kwa kutumia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliokaa katika eneo la nje lililozungukwa na mfano wa uoto wa asili kama miti pamoja na vichaka waliokalia katika viti huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika maalumu kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majalada, vitabu ama madaftari, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba waliovalia mavazi ya aina tofauti wakiwa na mabango yaliyochapishwa maneno pamoja na nembo maalumu ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majalada, madaftari ama vitabu, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya watu wazima.

Mtu aliepo katika eneo la ndani mfano wa chumba lenye mkusanyiko wa rafu zilizo hifadhi bidhaa za aina tofauti ikijumuisha mpangilio wa vitabu katika safu zilizonyooka ikiashiria ni mtu aliepo ndani ya mfano wa maktaba ama duka linalotumika kwa ajili ya kuuza vitabu.

Mtu aliyesimama nje ya eneo la jengo mfano wa ukuta lenye rangi mchanganyiko ikiwemo nyeupe na nyekundu, pakiwa pamechapishwa michoro yenye kusomeka kiarabu pamoja na picha mfano wa wanasesere, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa watoto.

Kitabu, daftari ama jalada; kilichochapishwa maneno pamoja na picha elekezi, ikiashiria kuwa ni kitabu maalumu kinachotumika kwa ajili ya mafunzo kwa wanafunzi wa shule za sekondari au wanafunzi wa shule za msingi.

Eneo la nje mfano wa jengo ama bweni lilichapishwa picha pamoja na maneno, likiashiria kuwa ni eneo la chumba cha madarasa linalotumika kwa ajilii za kielimu mfano wa shule za msingi.

Eneo maalumu lenye utulivu, lililozungukwa na majengo au mfano wa vyumba kama vya darasa ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotumika kwaajili ya shughuli za kielimu mfano wa taasisi kama elimu ya shule ya msingi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa wanafunzi waliovalia mavazi ya rangi mchanganyiko wa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, na mmoja kati yao akiwa amesimama mbele yao akiwahitubia. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu ama daftari kilichochapishwa maneno yalisomekayo darasa la ishirini na darasa la ishirini na moja pamoja na namba tofauti tofauti, ikiashiria kuwa ni kitabu ama jalada yametumika kwa ajili ya kutoa elimu kwa elimu ya shule ya msingi.

Kitabu ama jalada maalumu lenye rangi mchanganyiko ya kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo ''sekondari biolojia kitabu cha wanafunzi wa fomu four.'' Ikiashiria kuwa ni kitabu maalumu kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa sekondari.

Eneo la ndani lenye mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza pamoja na mfumo wa maji uliotengenezwa katika meza hiyo, ikiashiria kuwa ni chumba cha maabara kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kisayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba lenye kiti pamoja na meza na vitanda vilivyotandikwa mashuka yenye rangi nyeupe ikishiria kuwa ni eneo la bweni linalotumika kwa huduma za malazi kwa wanafunzi wa shule za sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa madaftari ama vitabu na mmoja kati yao akisimama kuwahutubia ikiashiria kuwa ni eneo la chumba ama darasa, linalotumika kwaajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa taasisi za vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu ama majarada. Na mmoja kati yao akisimama kuwahutubia ikiashiria kuwa ni eneo chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu, ikiakisi taasisi kama vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu mfano wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa kwenye vit,i huku meza zikiwa na majalada pamoja na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu, mfano wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti huku baadhi yao wakiwa wameshika mfano wa madaftari ama majalada, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu mfano wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye meza iliyohifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo wa kielimu ikiashiria kuwa ni eneo la chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kama chuo kikuu.

Eneo maalumu la ndani, lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa zina mfano wa majalada ama madaftari na mmoja kati yao akisimama na kuwahutubia; ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu mfano wa chuo kikuu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano vitabu ama majarada na mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika katika viti huku meza zikiwa na mfano wa vitabu, madaftari, ama majalada ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu katika elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, waliokaa katika viti huku meza zikiwa zina vyombo vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu ikiashiria kuwa ni eneo la ndani ama chumba kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi sare ya rangi ya bluu pamoja na vifaa kinga kama glavu pamoja na miwani, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu yaliyoakisi pamoja na vifaa kinga mfano wa kofia, viatu virefu pamoja na barakoa, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano mafunzo ya kiufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi sare ya rangi ya bluu, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majalada ama madaftari, ikiashiria kua ni chumba kinachotumika kama darasa kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa pamoja na glavu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya elemu kwa mafunzo ya ufundi.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare ya rangi ya bluu, waliopo katika eneo lililozungukwa na vifaa pamoja na mashine za kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama darasa, kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, walio valia mavazi maalumu ya rangi ya bluu pamoja na vifaa kinga aina ya miwani, barakoa, pamoja na glavu ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavavi maalum ya rangi ya bluu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba aliyekaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa mashine za kielektroniki ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kuendelea mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vitabu pamoja na mashine za kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.